Hawa ni madaktari wakiwa katika hospitali labda kwenye chumba cha upasuaji au chumba cha wagonjwa wanaopona. Watu hao wamevaa mavazi ya matibabu, wengine wakiwa wamevalia suruali za upasuaji, na kofia za upasuaji.

Hawa ni wataalamu wa afya waliovaa mavazi na kofia za kijani za upasuaji, wakiwa kazini ndani ya chumba maalum cha upasuaji. Wamesimama karibu na meza ya oparesheni huku mwanga mkali ukielekezwa mahali wanapofanya kazi.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi wakimskuma mgonjwa aliyelala juu ya kitanda ya magurudumu cha hospitali. Wote wamevalia barakoa na kofia za upasuaji. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa shuka nyeupe.

Huyu ni mgonjwa akiwa amelala kitandani katika wodi ya hospitali. Karibu naye mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga anamsaidia kwa uangalifu. Pembeni ya kitanda kuna mashine ya matibabu ikionyesha mazingira ya huduma ya kitibabu yenye vifaa vya kisasa.

Hivi ni vifaa vinavyotumika na madaktari wa meno vikiwemo meno bandia, kioo cha daktari na zana nyingine za matibabu. Vyombo hivi husaidia katika kuchunguza, kurekebisha na kudumisha afya ya kinywa. Kuhakikisha wagonjwa wanapata tabasamu lenye afya na mwonekano wa kuvutia.

Hii ni mtu akisugua meno yake kwa kutumia mswaki wa umeme. Hii huonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na jinsi ya kutunza meno ili kuepuka magonjwa kama vile kuoza kwa meno.

Huu ni mkono uliovalia glavu ya buluu ukishika seti na vifaa vya meno. Vifaa hivyo ni kioo cha meno, sindano ya meno na chombo chenye ncha kali. Vyote vimeshikwa kwa mkono mmoja huku imepigwa katika mazingira ya kliniki ya meno.

Hivi ni vifaa vya meno ikiwemo brashi ya meno na zana mbalimbali za chuma zinazotumiwa na madaktari wa meno ili kusaidia meno kukua vizuri na pia kutoa uchafu au kuhakikisha meno inaweza kuhifadhiwa kwa hali nzuri.

Hii ni athari za moto mkubwa katika makazi duni pengine baada ya mlipuko wa bomba la mafuta huko Sinai, Nairobi. Mwanaume mmoja ameketi chini akionekana kwenye huzuni na amevunjika moyo, huku akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kama chupa au kifaa kingine.

Huyu ni mfanyikazi wa mzimamoto akiwa amevalia sare kamili ya zimamoto ikiwemo kofia ya njano na amesimama mbele ya gari ya wazimamoto jekundu akiwa tayari kwa kazi.

Hili ni gari la kubeba wagonjwa la huduma za dharura za matibabu. Gari hili lina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya mchungwa na nyeusi upande wake. Pia lina taa za dharura juu ya paa lake, kwenye upande wa gari kuna maandishi yanayosomeka ,"Emergency Medical Service."

Hii ni boti nyeupe na buluu ikipita majini kwa kasi. Boti hiyo ina madirisha makubwa na sehemu ya wazi ambapo abiria wanaweza kukaa. Watu wawili walio ndani ya boti wamevaa jaketi za usalama za rangi ya mchungwa. Maji yanayo zunguka boti yanaonekana yakitiririka kuonyesha kwamba boti iko kwenye mwendo wa kazi.

Haya ni magari matatu ya zimamoto, yakiwa yameegezwa barabarani ya usiku, yote yakiwa na rangi nyekundu. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu nayo, pengine waokoaji au wafanyikazi wa zima moto. Barabara imelowana labda kutokana na juhudi za kuzima moto.

Hawa ni watu wakivuka maji yaliyofurika. Watu wawili wanamsaidia mwanamke mmoja kupita kwenye maji hayo. Inaonekana kama mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kama mlinzi au ofisa wa usalama, amesimama nyuma ya gari la kubeba mizigo la kijani kibichi, lenye chapa ya tisa moja moja. Mtu huyu amevaa sare na anaonekana kuwa na ngao au kifaa kingine cha ulinzi mkononi.

Hili ni eneo kubwa lililojaa takata hasa mifuko ya plastiki na uchafu mwingine, ikiashiria uchafu mkubwa wa mazingira, Pia kuna miti michache iliyokauka na isiyo na majani iliyosimama katikati ya takataka ikionyesha athari mbaya za uchafu huo kwenye mimea na mazingira kwa ujumla.

Huu ni msitu wenye miti mirefu na chini kuna udongo wenye mawe madogo. Katika sehemu ya mbele kuna paa aliyekufa amelala chini na pia sehemu hii ni mandhari ya msitu.

Hili ni gari jekundu likiwa limeharibiwa vibaya na miti mkubwa ulioanguka juu yake ,mti huo umeanguka sehemu ya nyuma ya gari kusababisha uharibifu mkubwa ,mazingira yanaonekana kuwa ya baada ya dhoruba au upepo mkali na matawi na majani yaliyopatikana nchini.

Hili ni eneo lililokatwa miti likiwa na mashina makubwa ya mti iliyokatwa na matawi na takataka zilizotapakaa chini. Inaonekana kama matokeo ya ukataji miti au ukataji wa misitu.

Hili ni shamba kubwa la kijani kibichi, linaonekana kama shamba la chai. Likiwa chini ya anga lenye rangi nzuri wakati wa mchweo, jua linazama upande wa mbali likiangazia anga kwa rangi ya mchungwa, zambarau na samawati.

Haya ni mkusanyiko wa vyakula mbali mbali vyenye afya vikiwemo matunda kama zabibu, machungwa, papai na matunda ya shauku. Vyakula hivi vimepangwa vizuri na vinaonyesha utajiri wa rangi na virutubisho.

Hiki ni kifaa cha kupima macho. Kifaa hiki hutumika katika uchunguzi wamacho kupima uone na umbo la kuonea. Kimeundwa kwa rangi nyeupe na kijivu na sehemu ya kuweka kidefu na paji la uso kwa ajili ya mngojwa.

Hii ni vifaa vya tohara. Inajumuisha vyombo vya upasuaji vilivyopangwa kwenye trei ya chuma, bakuli za chuma na vifaa vingine vya matibabu vilivyofungwa. Baadhi ya vyombo vinavyoonekana ni pamoja na mikasi na vifaa vingine vinavyotumika kwa utaratibu wa tohara.

Huyo ni mtu akipokea chanjo ya Covid-19. Mtalaamu wa afya aliyevaa glavu za buluu anachomoa sindano iliyo na chanjo ya Moderna ya Covid-19 kwenye mkono wa mtu huyu anayeshughulikia.

Huyu ni mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali labda kwenye incubator au kitanda maalum cha watoto wachanga chenye vifaa vya matibabu vilivyozunguka. Mtoto anaonekana amevaa diaper na nguo nyepesi na kuna kifaa vingine kama chupa au vyombo vya matibabu karibu na kitanda.

Hawa ni watu kadhaa wakiosha mikono yao kwenye kituo cha maji chenye mabomba mengi na beseni ya kukusanya maji yanayotiririka. Inaonekana kama kituo cha usafi wa mkono au kituo cha kutoa maji.

Huyu ni mtu akinawa mikono yake kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la chombo cha kuhifadhia maji. Mikono ya mtu huyo imejaa povu la sabuni, ikionyesha umuhimu wa usafi wa mikono. Chini ya bomba kuna ndoo inayokusanya maji yanayotiririka.

Hii ni mashine ya mazoezi ya bega inatumika kufanya mazoezi ya misuli ya mabega, ina kiti sehemu ya kushikilia na kuweka uzito na mfumo wa lever kwa ajili ya usaidizi wa mazoezi.

Huu ni mashine ya mazoezi ambayo inaonekana kuwa mashine ya vertical leg press .Ina sehemu ya kuweka miguu na sehemu ya kuweka uzito. Diski za chuma upande zote mbili.

Huu ni kikapu cha mpira wa kikapu ambacho kimeundwa kwa wavu mweupe, mwekundu na bluu. Tunaona kimeunganishwa na nguzo ya chuma. Mandhari yake ni rangi ya samawati.

Mwanariadha amelala chini kwenye wimbo wa riadha, akionekana kuumia na kusumbuliwa na maumivu. Amelala kifudifudi, mguu mmoja akiwa umenyooka na mwingine amekunja. Mwanariadha huyo amevaa fulana nyekundu.

Huu ni mti wa ndizi, wenye ndizi zilizokomaa zikiwa zimetundikwa kwenye shina la mti. Majani mapana na mti wa ndizi yanaonekana wazi na anga la samawati inaonekana nyuma.

Huu ni mmea ukiwa umesimama katikati ya mimea mingi na miti kwa nyuma. Majani ya mmea huu yanaonekana kuwa na rangi ya kijani na manjano kidogo, na kuna ishara za ukame au jua kali.

Huu ni bustani yenye mimea mbalimbali, mbele kuna mimea yenye majani mekundu ambayo yanaeza kuwa majani ya aina nyingine ya mboga. Nyuma kidogo kuna mimea mirefu ya kijani kibichi inayo fanana na vitunguu , maji au eak pia kuna mimea mingine ya kijani kibichi na baadhi ya manguvu pamoja na uzio upande wa kulia.

Hili ni shamba la vitunguu maji vikikua kwenye udongo. Mimea hii ina majani marefu, membamba na yenye rangi ya kijani kibichi yaliyopangwa kwenye safu katika shamba. Nyuma ya shamba kuna mimea mingine na mti ikionyesha mazingira ya kilimo ya asili.

Huu ni mti wa mpapai umejaa matunda ya mapapai. Majani yake ni makubwa na ya kijani kibichi na matunda yamekusanyika chini ya majani kwenye shina.

Hili ni shamba lenye maua mengi ya manjano yanayoonekana kama alizeti au mimea inayofanana nayo. Yakiwa yamepandwa katika eneo la wazi lenye anga ya bluu.

Huu ni mtu wa ndizi uliobeba vicha nne vya matunda mabichi yenye rangi ya kijani. Pamoja na ua linaloning'inia chini. Majani yake ni mapana na marefu yakitoa muonekano wa uhai na ustawi. Mandhari inazungukwa na mimea ua inaonyesha mazingira mashambani au sehemu yenye asili yenye rotuba.